Kompyuta mbili, ambazo huwa tunaziona, zikiwa hivi na vikokoteshi vyake venye waya vimeshikanishwa na keyboard yake hapo katika meza pembeni tukiwa na vitabu hapa na nyaya ambao unaweza funganisha kompyuta hizi ama tarakilishi.

Noona meza pamoja na vitabu vilivyopangwa hapo na vilevile kwa mbele tunaona faili aina ya rangi ya njano ikiwa imeekwa, bila shaka huenda meza hi ikawa meza ya mkufunzi ikiwa na vitabu hapo vya kusomea ya wanafunzi ama ya kupea wanafunzi waweze kuvisomea.

Hapa ni mashindano ya kabumbu, ikiwa ni katika kitengo ya wasioweza kutembea, walemavu wakiwa wanacheza kabumbu hapa. Ikionekana timu mbili tofauti, moja ikiwa imevalia sare ya kijani na nyingine ikiwa imevalia sare nyekundu.

Ni daftari ambalo limefunguliwa ikiwa ni michoro katika ukurasa wa kwanza upande wa kwanza ikionekana na picha mbalimbali za familia namna wanavyoonyesha juu ya usafi ama wanavyojirekebisha. Ikiwa sehemu ya pili vilevile tunaona picha za aina ya vichana na viatu na sehemu ya.

Katika mashindano ama mazuwezi ya kupigya kasu katika maji, kiyo alakulani katika kitengo, katika mashindano ya olimangu, kiyo tayari katika utumbu wake na kasiyo zake mbaka waneza kupigya maji, tayari kuondoka kandoni. Kwa hivyo vizua ni naonakititia kicha kutembelea ni kumweze sha kutembelea semuja biingi.

Namuona mwanaume huyo akionekana kama mwanariadha wa kuruka. Akionekana akipasha misuli moto tayari kwa zoezi hili ambalo kwamba ni la kuruka maarufu kama long jump . Akiwa na jina la Samson Ojuka.

Kwenye picha wakiwa wanariadha wawili wakiwa na wakike, wakike mwenye jina la Koech, wakionekana ni katika kitengo cha wakimbiaji wanarisha wasiokuwa na uwezo wa kuona katika riadha wakiwa wameshikilia bendera ya taifa la nchi ya Kenya.

Inaonekana ubao ambao kwamba umeandikwa maandishi yenye kuzungumzia sehemu ya kuogea swimming pool na tarehe namna ya maandalizi ya funzo ya mafundisho ya kuogolea katika kidimbwi cha maji ambayo kwamba kwa jina la maarufu kama swimming pool.

Ni kitabu cha somo cha lugha ya kiswahili ikionyesha sehemu ya mafunzo ya matumizi ya ngeli ya hiki na hivi. Ikiwemo katika picha hiyo , picha aina nne ikionyesha namna ya matumizi ya lugha hiyo ya neno hiki na hivi namna gani imetumika.

Watu watatu, wakiwa wawili wakionekana walemavu, watu wanne, watatu wanakaa ni walemavu wakiwa na mmoja ambaye kwamba yuko sawasawa akionekana kama kuwa mkufunzi wao akiwaelekeza katika uwanja huu wa kusakata kabumbu ambao kwamba ni mpira wa miguu.

Naona kitabu kimeekwa juu ya dawati, kikionekana ni kitabu cha mambo ya afya, usalama na tabia. Bila shaka, kitabu hiki ni cha watoto wa shule kwenye darasa la pili.

Anaonekana mwanariadha kwa kuruka aina mchezo wa long jump maruko marefu yanayofanyika kwenye mashindano ya olimpiki ya dunia. Mwa nariadha huyo akiwa ameruka hapo na kutifua uvumbi katika bo la changa hilo.

Ni darasa ambalo kwamba lenye madawati na viti, pamoja na kiti ambayo kwamba kiko mbele la kalenda ambayo kwamba imebandikwa katika kuta za darasa hilo. Likiwa pamoja na baadhi ya pazia ambapo zimo katika madirisha.